Nguzo ndefu, nyeupe na nyembamba imesimama wima katikakati ya miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi. Anga ni la bluu likiwa na mawingu meupe pe pe pe yaliyotawanyika. Huenda nguzo ya taa.

Jengo refu la ghorofa moja linaonekana likiwa na corridor ndefu. Kuta za corridor ni nyeupe na kuna milango kadhaa. Nguzo nyeusi inashikilia paa na chini kuna vigae vya rangi ya kijivu.

Majengo marefu yenye milango miekundu na ngazi za chuma yanaonekana. Maua ya waridi yanakuwa mbele ya majengo yakifanya mazingira kuonekana ya kupendeza. Mimea ya kijani imepandwa kwenye bustani.

Ubao wa matangazo wa rangi ya maroon umepambwa, kuna karatasi za mazoezi, emoji kubwa ya uso uliotabasamu na bango lenye maneno great progress , kila kitu kimefunikwa mpaka ya rangi.

Timu ya soka ya Kenya, ya walemavu, wakiwa wamevalia sare zao rasmi, wengine wametumia magongo na mguu moja. Wamesimama wakiwa wametabasamu. Umoja wao ni bidii yao.

Jengo kubwa la ghorofa mbili linaonekana kuwa kama la msingi wa taifa. Jengo imejengwa kwa mawe na lina madirisha ya kijani kibichi. Maua na nyasi yamepangwa kwa utaratibu mzuri.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa lina kuta za mawe na madirisha mengi. Mbele ya jengo, kuna kichaka kilichopunguza na ishara ndogo inayosomeka visitors please pass through the office .

Vitabu kadhaa vya hadithi vimepangwa. Kitabu kimoja kiko juu ya rundo kikiwa na jina Ayubu Mashakani na John Habwe kimechapishwa. Vitabu hivi vingine vina majalada ya rangi ya pinki na ya machungwa. Vimepangwa kwa umakini kwenye rafu.

Wanawake wawili wanakimbia kwenye uwanja wa nyasi. Watazamaji wakiwemo baadhi, walioketi kwenye viti vya plastiki, wanafuatilia shindano hilo. Wote wanaonekana kushiriki kwenye shughuli za kimchezo.

Ratiba ya masomo ya shule ya msingi ya Thika Road Christian Junior School, jina limetundikwa ukutani, masomo ya wiki mzima kwanzia juma tatu hadi juma pamoja na vipindi vya muda tofauti vimetundikwa kwenye ukuta mweupe.

Muendesha baiskeli amevaa mavazi ya michezo, kofia ngumu na miwani ya jua. Anaendesha baiskeli ya njano njiani. Anaonekana akishiriki katika mashindano au mazoezi. Mazingira ya ya alasiri yenye miti na majani yanaonekana nyuma yake.

Mwanamke amekaa kwenye kiti, amevaa suti nyekundu ana miguu bandia na fimbo ya kutembelea imelala pembeni, anatabasamu usoni na anaonekana kuwa mwanariadha wa Para rowing kutoka Kenya.

Jalada la kitabu cha Competence Based Cirriculam , darasa la pili. Somo la Enviromental Activities . Juu yake kimeandikwa jina la mwalimu teacher Job na kuna picha ndogo za mimea, vifaa za vyakula na vifaa vingine vya nyumbani.

Bango la High School Office limebandikwa kwenye nguzo. Bango lina mshale wa kijani unaoelekea kushoto. Nguzo hiyo imepakwa rangi ya kahawia.

Wachezaji wa soka wenye hulka za walemavu wanacheza mchezo wa soka wakiwa wanatumia magogo uwanjani. Mmoja wa hao wachezaji anaifuatilia mpira uku akitumia mguu wake mmoja, huku pia wachezaji wote wanaonekana wakiwa na hadhi za mchezo.

Madarasa yakiwa na meza na viti vya shule. Meza hizo ni za mbao na zimetumika kwa muda mrefu. Juu ya meza moja, kuna kitabu cha rangi ya chungwa. Ukuta umepambwa na mabango yenye picha.

Kompyuta ya mezani yenye screen, key board na kipanya kimewekwa juu ya meza nyeupe. Kifaa cha sauti, kinaning'inia pembeni mwa screen na kii, kitambaa kidogo kimetandikwa chini ya kipanya.

Mwanariadha mmoja amemuangukia mwanariadha mwenzake ambaye amelala chini na anajaribu kumsaidia; wote wawili wanaonekana wamechoka, na kwa nyuma kuna bango kubwa ya wakaaji. Hali hii inaonekana kana kwamba wamefika mwisho wa mashindano.

Mlango wa mbao una lebo nyeupe iliyoandikwa juu, juu ya lebo hiyo imeandikwa chemistry lab na chini yake biology lab , chini ya lebo kuna sticker ndogo na vijikaratasi vingine vilivyochanika.

Kiwanja cha mchezo kilichowazi kina bembea zilizopakwa rangi nyekundu na nyeupe, sehemu hii haijaendelezwa vizuri, nyuma kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi ya zamani na miti imesimama upande wa kulia na kushoto.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wanacheza mchezo wa soka. Wachezaji wengine wametumia mikongojo na wanashiriki katika mchezo. Wachezaji wote wanaonekana wakiwa na furaha.

Mwanamume amevaa suti na tai akiongea kwenye kipaza sauti. Amesimama mbele ya bango la manjano, lenye nembo na jina, Kenya Ministry of Special Education, lililorudiwa mara kadhaa.

Bango hili kuna habari kuhusu usimamizi wa taka shuleni na mitaani. Inalenga kupunguza kutumia tena na kuchakata taka. Linaeleza aina za taka, mbinu za usimamizi na faida za kusimamia taka vizuri.

Ukumbi mkubwa wenye viti vyeupe na meza vimepangwa kwa hafla au mkutano. Sakafu ina vigae vilivyo na rangi mbili tofauti. Sehemu ndogo ya ukumbi ina kisanduku chekundu kilichoning'inia ukutani.

Madawati mawili ya zamani ya shule, yamepangwa kwa mbele. Kila dawati lina kiti kilichounganishwa. Pembeni kuna kiti kingine tupu. Mapazia mekundu yananing'inia kwenye dirisha la chumba.

Timu ya soka ya Kenya imesimama kwenye uwanja. Wanaume wengi wanatumia vigongo na wote wamevaa sare nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani. Mipira miwili imetulia chini ikionyesha mchezo wao.

Kibao cha ishara kimebandikwa kwenye nguzo, kibao hicho kina mshale unaoelekea kushoto na maneno high school juu yake na ofisi chini yake ,nyuma kuna nyasi ya kijani na miti.

Watu wawili wenye ulemavu wanacheza mpira wa miguu kwa kutumia msaada wa mikongojo. Mmoja amevaa jezi nyekundu na mwingine amevaa jezi ya kijani. Wanaonekana wanacheza uwanjani wa udongo mwekundu.

Mwanaume amevalia suti, anazungumza kwenye mikrofoni, amevaa tai. Nyuma yake, kuna bango kubwa lenye maandishi Kenya Institute of Special Education.

Ubao mweupe mrefu wa kufundishia umening'inia ukutani. Baadhi ya maandishi ya bluu yanaonekana juu yake yakionekana kuwa ni mukhtasari wa somo. Kando ya ubao kuna mlango wa mbao na ndoo ndogo ya pinki.

Bango jeupe yenye maandishi ya kijani kibichi fire assembly point linaonekana likielekeza kwa mshale mwekundu. Bango hilo limewekwa chini karibu na tanki kubwa ya maji ikiwa limewekwa kwenye runi yenye nyasi.

Watu wawili wakiwa wamevaa sare za Kenya, wanaendesha baiskeli maalum yenye viti viwili. Wote wamevaa kofia za usalama na nguo za michezo. Wanaonekana wakiendesha kwa umakini kwenye barabara iliyo na mimea kando.

Mlango wa mbao una paneli zilizochongwa. Juu ya mlango kuna ishara yenye maandishi Form 1R .Mlango una kifundo na kufuli.

Madawati na vitu vya samani vya mbao vimepangwa darasani. Baadhi ya madawati yamechakaa na yanaonekana yamekuwa yakitumika kwa muda mrefu yakisubiri wanafunzi kurudi darasani.

Mwanamke amekaa kwenye mashua ndogo na anatabasamu, anatoa ishara ya V kwa vidole vyake, yuko katikati ya mto, anaonekana anafanya mazoezi ya para rowing kwenye mto.

Madawati kadhaa ya shule ya rangi ya kahawia yamepangwa kwenye chumba tupu cha darasa. Ni dawati moja, kuna kitabu cha rangi ya chungwa na darasa linaoonekana kuwa halina wanafunzi.

Bango inaeleza kuhusu umuhimu wa misitu. Aina zake na changamoto zinazokabili uhifadhi wake. Bango hilo lina habari iliyopangwa vizuri na ina majina kama our forest, our future na picha za wanyama.

Mwanariadha mlemavu akiwa amevalia nguo nyeusi, na glavu anashindana na kiti cha magurudumu kwenye wimbo wa riadha usiku. Ameinama mbele, akitumia nguvu kubwa kwenye mikono yake huku, akitazama mbele.

Karatasi ya mtihani wa somo la Dini imejazwa na majibu. Maswali yanahusu bibilia na hadithi za Samweli na uumbaji. Jibu ya nambari moja na kumi na mbili imeandikwa. Michoro ya bibilia na jua imechorwa na kuwekewa alama ya sahihi.

Kitabu cha shule kina picha tatu, ya kwanza ni ya lori lililobeba mchanga, ya pili ni gari moshi lenye mabehewa mengi kwenye reli na ya mwisho ni mwanamume akisukuma baiskeli yenye mizigo.

Mwanamke mwanariadha wa Kenya, anavuta kasia kwenye mtumbwi. Amevalia kofia, fulana nyekundu iliyoandikwa KENYA na mikono yake imefunikwa. Anavuta kasia kwa nguvu na maji yanaruka juu.

Chumba cha darasa kinaonyesha ubao mweupe wa maandishi ya kingereza kuna majina ya miezi na siku za wiki. Alphabeti zinetundikwa ukutani. Baadhi ya maandishi yanaonekana kufutwa.